Mtu huyu anaonekana kuandika kwenye rekodi ya matibabu au kitabu ya huduma wa uguuzi kinachoelekea kutoka kwa idara ya huduma za afya ya serikali ya kaunti, hospitali ya rufaa ya kaunti kama inavyoonekana kwenye jadala la nyaraka. Inaonekana kama mtaalamu wa afya anarekodi taarifa za mgonjwa au wanafanya kazi za uuguzi.

Mwanamke anazungumza na mfanyakazi wa kampeni ya chanjo baada ya kupokea chanjo ya ugonjwa. Anaonekana amevaa barakoa na akipokea au amepokea chanjo akionyesha ushiriki wake katika kampeni ya chanjo. Mfanyakazi wa afya au kampeni ya chanjo anazungumza na mwanamke huyo akitoa mwongozo au taarifa kuhusu chanjo.

Hii ni wodi ya hospitali pengine kitengo cha wagonjwa mahututi ambapo mhudumu wa afya aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga anahudumia mgonjwa. Chumba hiki kina vitanda vya wagonjwa, vifaa vya matibabu kama mashine ya ufuatiliaji. Mhudumu wa afya amevaa suti kamili ikiwa ni pamoja na barakoa, ngao ya uso akushughulikia mgonjwa.

Hivi ni vidokezo vya kinga didhi ya malaria. Pata chanjo sa hizi didhi ya malaria ili kujikinga na ugonjwa huo. Pakia vifaa vya kujikinga kama vile dawa ya kufukuza mbu na nguo ndefu ili kuepuka kuumwa na mbu. Lala ukiwa umefunikiwa na chandarua au blanketi ili kujikinga na mbu wakati wa usiku.

Huu ni upasuaji wa kimatibabu unaofanyika katika chumba cha upasuaji hospitalini. Kuna madaktari na wauguzi kadhaa wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Kuna mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji na vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyotumika wakati wa operesheni vinavyoonekana.

Hawa wanawake wawili wanashughulikia mtoto ambapo mmoja anamshika mtoto na mwingine anampa dawa. Huduma kwa watu wazima na wazee kwa lugha ya kiswahili inahusu utunzaji wa huduma za afya kwa watu wazee. Inahusisha masuala kama vile afya ya kimwili, afya kiakili, usaidizi wa kila siku na zinginezo.

Huduma ya afya kwa watu wazima inajumuisha mambo mbalimbali kama vile uchunguzi wa afya, matibabu ya magonjwa na ushauri kuhusu maisha yenye afya. Hii inaweza kujumuisha kupata chanjo, kufanya vipimo vya mara kwa mara na kupata matibabu ya magonjwa sugu kama vile shinikizo la damu au kisukari.

Huu ni upasuaji hospitalini unaofanywa na timu ya wataalam wa afya; ikiwezekana katika hospitali kuu ya Kenya. Kuna kundi la madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za upasuaji, wakifanya kazi kwa kushirikiana. Haya ni mazingira ya chumba cha upasuaji kamili na vifaa vya matibabu na taa maalum za upasuaji.

Huu ni upasuaji wa macho hasa upasuaji wa mtoto wa jicho unaofanywa na wataalamu wa macho ,inaonyesha madaktari wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na kutumia vifaa maalumu kama hadubini ya upasuaji kufanya utaratibu huo.

Hawa ni wafanyakazi wawili wa afya, wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga wakimhudumia mgonjwa kitandani. Mgonjwa anaonekana akiwa ameweka vifaa vya matibabu, na kuna vifaa vya ufuatiliaji wa afya karibu. Hii inaweza kuwa picha ya mazingira ya hospitali wakati wa janga.

Afya ya jamii ni juhudi za kuboresha afya na ustawi wa watu wote katika jamii. Inahusisha kuzuia magonjwa, kukuza afya na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Afya ya jamii hufanya kazi kwa kushirikiana na watu, mashirika ya jamii na serikali ili kukabiliana na matatizo ya kiafya na kuboresha maisha ya watu.

Huu ni mfumo wa afya ya jamii nchini Kenya, ambapo mhudumu wa afya ya jamii anaonekana akishirikiana na mwanajamii katika mazingira ya vijijini. Huduma za afya ya jamii ni muhimu kwa kuunganisha jamii na vituo rasmi vya afya, kuboresha upatikanaji wa huduma za afya, na kukuza afya kwa ujumla katika maeneo ya vijijini na yasiyo fikiwa kwa urahisi.

Afya ya jamii na huduma za nje ni mbinu muhimu ya kuboresha afya ya watu katika jamii. Inahusisha kutoa huduma za afya karibu na makazi ya watu. Kwa mfano kupitia vituo vya afya vya rununu au matukio ya afya ya jamii. Lengo kuu ni kuzuia magonjwa, kutoa elimu ya afya na kuhakikisha kuwa kila mtu anapata huduma za afya anazoitaji.

Hii ni kliniki ya simu. Kliniki hizi za simu ni sehemu ya kampeni ya nchini Kenya iliyoanzishwa na aliyekuwa mama wa kwanza na lengo lake kuu ni kuboresha afya ya mama na watoto na pia kupunguza maambukizi mapya ya magonjwa miongoni mwa watoto.

Afya ya jamii ni huduma za afya zinazotolewa kwa wananchi wote kwa lengo la kuboresha afya na ustawi wa jamii kwa ujumla. Huduma hizi zinajumuisha kuzuia magonjwa , kukuza afya na kutoa matibabu ya kimsingi. Gari la kliniki ya simu ni mfano wa jinsi huduma za afya zinavyoweza kuwafikia watu katika maeneo mbalimbali.

Afya ya jamii ni jambo muhimu sana kwa ustawi wa watu wote. Inahusu kuzuia magonjwa kukuza afya njema na kuhakikisha kila mtu anapata huduma za afya anazohitaji. Afya ya jamii inahusisha mambo mengi kama vile elimu kuhusu afya, usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji safi, pia inahusisha kuwapa watu uwezo ya kujitunza na kusaidiana katika maswala ya afya.

Hili ni gari la aina Isuzu ambalo limerekebishwa kuwa kliniki ya simu. Magari kama haya hutumiwa kutoa huduma za matibabu na afya kwa jamii; hasa katika maeneo ya jamii ambapo hospitali au vituo vya afya hazipatikani kwa urahisi. Gari hili lina nembo ya matibabu ya msalaba wa buluu na nembo nyingine ikionyesha kuwa inahusiana na huduma za afya.

Afya ya jamii na ufikiaji ni juhudi za kutoa huduma za afya kwa watu katika maeneo yao ya makazi ,hii inaweza kujumuisha kutoa chanjo ,uchunguzi wa magonjwa na elimu ya afya madhumuni yake ni kuboresha afya ya jamii kwa ujumla na kupunguza tofauti za afya.

Haya ni meno ambayo yamefanywa matibabu. Tunaona meno kabla au wakati wa matibabu ambapo meno ya mbele yanaonekana yamefanyiwa maandalizi au yamewekwa taji za muda. Pia tunaona meno baada ya matibabu yakiwa na taji za kudumu zikionekana sawa na meno halisi. Matibabu haya yanalenga kuboresha mwonekano, umbo na utendaji kazi wa meno.

Hizi ni zana za meno ambazo hutumiwa na madaktari wa meno wakati wa matibabu na uchunguzi wa meno. Zana hizi ni pamoja na kioo cha meno, vipimo vya meno, zana za kusafisha meno na nyinginezo.

Huyu ni mtu anayepokea huduma ya afya ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Hii inasisistiza umuhimu wa afya ya meno na matibabu ya meno. Ni muhimu kufanyiwa uchunguzi wa meno mara kwa mara ili kugundua na kutibu matatizo mapema kama vile kuoza kwa meno au magonjwa ya fizi.

Afya ya meno ni muhimu sana kwa afya yako kwa ujumla. Meno yenye afya hukuruhusu kutafuna chakula vizuri, kuzungumza kwa uwazi, na kujiskia vizuri. Kuna mambo mengi unayoweza kufanya, ili kuweka meno yako na fizi zako zikiwa na afya.

Hii ni teknolojia ya kisasa inayotumia sensa ya kompyuta badala ya filamu za kawaida kupiga picha za ndani za kinywa kama vile meno, mifupa ya taya na tishu zinginezo. Ikilinganishwa na za kitamaduni za kidijitali, hupunguza mionzi kwa kiasi kikubwa hadi asilimia tisini na picha zake huonekana mara moja kwenye kompyuta.

Mtu huyu ameshikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya meno. Kwa nyuma kuna daktari wa meno na mgonjwa wake akionyesha mazingira ya kliniki ya meno au ofisi ya daktari wa meno. Inawezekana wanajadili hali ya meno ya mgonjwa kwa kutumia picha hiyo.

Hii ni tofauti ya afya ya meno hasa ikionyesha matokeo ya kungarisha meno. Inaonyesha meno kabla ya kungarisha yakiwa na rangi isiyo safi au madoa. Hii inaweza kusababishwa na vitu kama vile kahawa, chai, divai nyekundu ,sigara au hata umri.

Huyu ni mtu anayefanya usafishaji wa meno kitaalamu. Hii ni huduma ya meno ambapo daktari wa meno au mtaalamu wa usafishaji wa meno huondoa mabaki ya chakula kutoka kwenye meno na chini ya fizi. Usafishaji wa meno wa mara kwa mara husaidia kuzuia matatizo kama vile mashimo, kuvimba kwa fizi na magonjwa makali zaidi ya fizi.

Afya ya meno ni muhimu sana kwa afya yako kwa ujumla. Meno yenye afya hukuruhusu kutafuna chakula vizuri, kuongea wazi na kuwa na tabasamu nzuri. Kupuuza afya ya meno kunaweza kusababisha matatizo kama vile kuoza kwa meno, ugonjwa wa fizi na hata maambukizo ambayo yanaweza kuadhiri sehemu zingine za mwili.

Afya ya meno ni muhimu sana kwa afya yako kwa ujumla. Hapa kuna mambo muhimu ya kuzingatia; kusafisha meno mara kwa mara, kutumia uzi wa meno, kula lishe bora, kutembelea daktari wa meno, kuepuka uvutaji sigara na kutumia dawa ya kinywa.

Majibu ya dharura na majanga ni hatua zinazochukuliwa kukabiliana na matukio yanayohatarisha maisha na mali. Hii inajumuisha kutoa msaada wa haraka kama vile chakula, maji malazi na huduma za matibabu kwa waathiriwa.

Hili ni eneo lililofurika kwa maji mengi ya kahawia yanayoashiria mafuriko makubwa iliyofanyika nchini Kenya mwaka wa 2024. Kuna watu wanaopita kwenye maji huku wengine wakitumia mashua ndogo kusafiri katika eneo lililofurika. Mafuriko haya yalisababisha vifo vya watu wengi na kuwaathiri maelfu ya wengine. Na kusababisha uharibifu wa makazi na miundo mbinu.

Hali ya dharura ni hali mbaya inayohitaji hatua za haraka ili kuzuia madhara zaidi. Majanga ni matukio makubwa yanayosababisha uharibifu mkubwa na kupoteza maisha. Mafuriko ambayo ni aina ya janga linalosababishwa na mvua kubwa ,mafuriko yanaweza kusababisha uharibifu wa nyumba ,miundo mbinu na kupoteza maisha inaonekana kuwa watu wameadhirika na mafuriko haya na wanahitaji msaanda wa haraka.

Majibu ya dharura na majanga ni hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana na matukio ya dharura au majanga kama vile, mafuriko, moto, au tetemeko la ardhi. Hii inahusisha kutoa msaada wa haraka kwa waathiriwa, kama vile, chakula, makazi, na huduma za matibabu.

Hili ni eneo la jengo lililoporomoka ambapo juhudi za uokoaji zinaendelea, watu wengi ikiwemo watoto waliofiwa kunaswa kwenye vifusi baada ya jengo la gorofa nne ambalo lilikuwa na shule isiyo halali kuporomoka. Maafisa wa uokoaji na umma wanaonekana katika eneo hilo wakishuhudia na kusaidia katika shuguli za uokoaji.

Huu ni moto mkubwa uliotokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Nairobi. Moto huu ulizuka mnamo Agosti na kuharibu sehemu kubwa jengo la abiria. Ingawa hakuna aliyekufa kutokana na moto huo watu wawili walilazwa hospitalini wakiwa na majeraha yasiyo hatarishi.

Afya ya mazingira inahusu uhusiano kati ya mazingira na afya ya binadamu, ikichunguza jinsi mambo yakimazingira yanavyoadhiri afya na ustawi wa jamii. Hii inajumuisha maswala kama vile ubora wa hewa na maji, usafi wa mazingira, usimamizi wa taka, na athari za kemikali na viumbe hai katika mazingira.

Hili ni kundi la watu wakiwa wanashiriki katika zoezi la usafi. Watu wengi wamevaa barakoa na wengine wamevaa nguo za kinga. Wanaonekana wakikusanya takataka katika eneo ambalo linaonekana kuwa na uchafu mwingi. Eneo hilo linaonekana kuwa mitaaani na kuna nyumba za gorofa zinazoonekana kwa umbali.

Hili ni shamba la mahindi machanga likiwa na mimea ya mahindi yenye majani mabichi yaliyopangiliwa kwa safu kwenye udongo wenye rutuba. Mwangaza wa jua unaonekana nyuma, ukipenya kupitia majani na kuangazia mimea.

Huyu ni mtu anaonekana kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji. Kunawa mikono ni muhimu sana kwa usafi na kuzuia magonjwa. Unapaswa kunawa mikono yako vizuri mara kwa mara hasa baada yakutumia choo, kabla ya kula na baada ya kukohoa au kupiga chafya.

Hili ni eneo lilioadhiriwa na ukataji wa miti. Tunaona mashina mengi ya mti iliokatwa ikionyeshwa wazi kwamba misitu imekatwa katika eneo hili. Ardhi inaonekana kavu na yenye mmonyoko na kuna kijito kidogo kinachopita katikati ya mashina yamiti, karibu na ziwa au bwawa.

Hii ni karatasi ya choo. Hii ni bidhaa muhimu inayotumika kwa usafi wa kibinafsi, hasaa baada ya kutumia choo. Karatasi ya choo hutengenezwa kwa kawaida kutoka kwenye nyuzi za mbao na hupatikana kwa unene na idadi tofauti ya tabaka. Roli hii inaonekana kuwa nyeupe na imefunguka kidogo ikionyesha matumizi yake.

Huyu ni mtu aliyevaa koti la maabara akichunguza ndani ya friji au jokofu la kibiashara katika mazingira yanayoonekana kuwa maabara au kituo cha matibabu. Mtu huyo anaonekana akifanya kazi au kutafuta kitu ndani ya kifaa hicho. Dirisha linaonekana nyuma likionyesha nje ya jengo.

Hivi ni vifaa viwili muhimu vya matibabu; Gauze hii ni nyenzo ya nguo isiyo na pamba inayotumika kufunika majeraha, kuthibiti kutokwa na damu au kutoa msaada kwa sehemu iliyojeruhiwa. Mikasi; mikasi hii inayofanana na mikasi ya matibabu hutumika kukata Gauze au vifaa vingine vya matibabu wakati wa kutoa huduma.

Hiki ni kifaa cha hospitalini kinachotumika kufuatilia ishara muhimu za magonjwa kama vile shinikizo la damu kiwango cha oksijeni kwenye damu na mapigo ya moyo, kifaa hiki kiko karibu na kitanda cha hospitali na mkono wa mgonjwa unaonekana kuashiria kuwa kinatumika kumfuatilia mgonjwa.

Haya ni mirija kupimia damu ambayo hutumika kukusanya sampuli za damu kwa ajili ya vipimo vya maabara ,mirija hii ina kemikali ambayo husaidia damu kuganda haraka ili kupata seramu , seramu hutumika kwa vipimo vingi vya maabara mirija hii huwekwa katika stendi maalum kwa ajili ya matumizi rahisi na usalama.

Tunaona mikono miwili ikishika sindano mbili; moja ikiwa ndefu na nyingine fupi zikiwa zimeunganishwa au ziko karibu kuunganishwa. Nyuma ya mikono kuna chombo cha taka kinachoonekana kuwa cha matibabu chenye sehemu mbili; mmoja ya kijani na nyingine ya kijivu. Ndani ya chombo hicho kuna chupa tupu ya plastiki na trei yenye mashimo labda kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vya matibabu.

Hii ni mashine ya kuchunguza damu. Mashine hii hutumika kuchambua seli za damu kwa kina ikisaidia katika utambuzi na ufuatiliaji wa magonjwa mbali mbali. Inaweza kufanya uchambuzi wa damu kwa sampuli hadi sitini kwa saa.

Hii ni mashine ambayo hutumika kuwapa watu dawa kwa njia ya mvuke. Inatumika sana kwa matatizo ya kupumua. Mashine hii inajumuisha sehemu ya compressor na kikombe cha dawa. Compressor hutoa hewa ambayo husukuma dawa kupitia kikombe na kuibadilisha kuwa mvuke ambao unaweza kuvutwa.

Hawa watoto wawili wanaonekana wakitizama mazingira ya makaazi duni yaliyojaa taka taka ambayo yanaweza kuathiri pakubwa afya ya akili. Kuishi katika mazingira magumu yasiyo na usafi na yenye uhaba wa rasilimali kunaweza kusababisha msongo wa mawazo na wasi wasi wa kudumu na kuathiri afya ya akili.

Mtu huyu anaonekana amechoka au amelemewa na mawazo, akiwa ameshika kichwa chake mezani, karibu na kompyuta ndogo. Hali hii inaweza kuwakilisha maswala ya afya ya akili kama vile, uchovu wa kazi au msongo wa mawazo.

Afya ya akili inahusu ustawi wa kihisia, kisaikolojia na kijamii wa mtu. Inaadhiri jinsi tunavyofikiri, kuhisi na kutenda. Pia huamua jinsi unavyoshughulikia mfadhaiko, kuwasiliana na wengine na kufanya maamuzi.

Mhudumu anahudumia mgonjwa ambaye anapata matibabu ya sindano. Utaratibu huu unahusisha sindano kuingizwa kwenye ngozi au misuli ya mgonjwa. Baada ya sindano, mgonjwa anaweza kuhitaji kupumzika na kufuatiliwa kwa athari zozote.

Huyu mtoto anaonekana akipatiwa chanjo ya surua. Chanjo hii inatolewa kwa njia ya mdomo kama inavyoonekana daktari au mhudumu wa afya akimpatia mtoto matone. Mama wa mtoto amembeba mtoto huyo wakati utaratibu wa chanjo. Utaratibu huu ni muhimu kwa afya ya mtoto na kuzuia magonjwa kama surua.

Huyu ni mtaalam wa afya anayeweza kuwa daktari au nesi akimpatia mgonjwa matibabu au chanjo. Anaonekana akitumia sindano labda akichoma chanjo. Mgonjwa anaonekana ameketi na anaonekana kupokea matibabu hayo. Watu wengine pia wanaonekana huko nyuma wakisubiri.

Hii ni mazingira ya hospitali hasaa katika hospitali ndogo ya kaunti. Inaonekana kama mpango wa msaada au ufadhili wa vifaa vya matibabu. Unaweza kuona vifaa vya hospitali kama vile vitanda vya wagonjwa, na mashine za matibabu.

Huyu mtoto anapokea chanjo ya malaria kutoka kwa mfanyakazi wa afya. Chanjo ya malaria ni muhimu sana katika kupunguza maambukizi na vifo vinavyosababishwa na malaria. Malaria ni ugonjwa hatari unaoambukizwa na mbu na huathiri watu wengi, hasa watoto wadogo katika nchi mbalimbali za Afrika.

Mwanamke huyu ameshikilia mtoto mchanga labda katika mazingira ya hospitali. Amevaa barakoa na kofia nyekundu. Ni vigumu kusema kwa uhakika ni nini hasa kinachoendelea lakini inaweza kuwa ni baada ya kujifungua au wakati wa matibabu ya mtoto.

Hii ni wodi ya watoto au sehemu ya hospitali inayohusika na huduma za afya kwa watoto na vijana. Inaonekana kuwa wadi ya hospitali iliyojaa vitanda na baadhi ya wagonjwa ni watoto wadogo kama inavyoonekana kwa mtoto anayeshikiliwa. Mtu mmoja anayeonekana kuwa muuguzi au mhudumu wa afya anazungumza na mgonjwa mwingine aliyeketi kitandani; akionyesha utunzaji na msaada unaotolewa katika mzaingira ya hospitali

Huyu ni mfanyakazi wa afya baada ya kumpa mtoto chanjo ya polio. Chanjo ya polio ni muhimu kwa sababu inasaidia kumlinda mtoto didhi ya ugonjwa hatari wa polio ambao unaweza kusababisha kupooza. Chanjo hii hupewa watoto mara kadhaa ili kuwapa kinga bora.

Huyu ni mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu kwa kutumia kifaa cha kuchoma kidole. Hii inaweza kuwa sehemu ya kipimo cha afya ambacho kinahusisha kuchukua kiasi kidogo cha damu kwa ajili ya uchunguzi.

Huyu ni muuguzi akimkabidhi mama mjamzito au mama aliyejifungua hivi karibuni kitambaa cha kumfunikia mtoto ,hii inaweza kuwa sehemu ya mpango wa kusaidia kina mama na watoto wachanga.

Hiki ni kituo cha kunawia mikono cha umma, ambacho kinaweza kutumika kuzuia kuenea kwa magonjwa. Hii ni muhimu sana kwa watoto kwa kuwa usafi wa mikono ni muhimu kwa afya ya watoto .Kituo hiki cha kunawia mikono kinaweza kutumiwa na watu wa rika zote lakini ni muhimu sana kwa watoto wadogo ambao wanaweza kuwa hatarini zaidi kwa maambukizi.

Daktari wa watoto hutoa huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa afya ya kawaida, chanjo, matibabu ya magonjwa na majeraha na ushauri kuhusu ukuaji na maendeleo ya mtoto. Wana jukumu muhimu katika kuhakikisha afya njema na ustawi wa mtoto.

Huyu ni mtoto mchanga ambaye anaonekana akiwa amelala kitandani. Amefunikwa kwa blanketi nyeupe na ya kijani kibichi. Mkono wa mtu mzima, labda mama, unagusa kwa upole kichwa cha mtoto. Mtoto amevaa kofia ndogo ya waridi na bangili ya utambulisho mkononi.

Mwanamke anaonekana akimshika mtoto wake mchanga mwenye umri wa chini ya miaka tano, akipokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya katika hospitali ya watoto. Wanawake wengine pia wanaonekana wamekaa kwenye benchi nyuma yao wakisubiri kuhudumiwa.

Hiki ni kituo cha kunawia mikono. Kituo hiki kimetengenezwa ili kuwezesha watu kunawa mikono yao kwa urahisi na usafi hasa katika maeneo ambayo huenda hakuna maji ya bomba ya kudumu. Kuna chombo kikubwa cha bluu kinachoshikilia maji. Kuna sabuni ya maji kando ya tanki hilo na chini kuna beseni ya ndoo ya kijani kibichi inayosukuma maji machafu baada ya kunawa.

Huyu mtu anaonekana akinawa mikono yake kwenye sinki, kunawa mikono kwa sabuni na maji ni muhimu sana kuzuia kuenea kwa magonjwa mbalimbali inayosababishwa na vijidudu kama vile bakteria na virusi, ni sehemu muhimu ya usafi binafsi na husaidia kuondoa uchafu na vijidudu kutoka mikononi mwako.

Mwalimu huyu anaonekana akimsaidia mwanafunzi kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilichotolewa. Kituo hiki kina tanki la maji na sehemu ya kunawia mikono, na pia kuna ujumbe unaosema: “Daima nawa mikono yako kwa sabuni au jivu.” Hii ni sehemu ya juhudi za kusaidia shule kufunguliwa salama na kuzuia kuenea kwa magonjwa kwa kutoa vifaa vya kunawia mikono na sabuni.

Tiba ya michezo ni taasisi ya afya inayoshughulikia kuzuia na kutibu majeraha na magonjwa yanayohusiana na michezo na mazoezi. Madaktari wa michezo hufanya kazi na wanariadha wa viwango vyote. Hii huwasaidia kufikia afya bora na utendaji mzuri.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa na dalili za maumivu kwenye goti lake au mguu wake huku mwanaume akipiga goti kumsaidia na kuchunguza jeraha. Wote wawili wanaonekana wamevaa nguo za mazoezi na wako nje, labda baada ya kukimbia au kufanya mazoezi mengine. Hii inaashiria uwezekanao wa jeraha la michezo.

Michezo ni shughuli yoyote inayo husisha ushindani wa kimwili au akili, inayo fanywa kwa burudani au kama njia ya kuboresha ujuzi na afya. Tunaona mchezo wa kubwaga Pini ambao ni mfano wa michezo.

Hiki ni kifaa cha mazoezi ya viungo chenye uwezo wa kuhifadhi vifaa vingine. Hiki ni kifaa kinachotumia nyaya na puli zinazoweza kurekebishwa kufanya mazoezi mbali mbali yanayolenga vikundi tofauti vya misuli. Unaweza kutumia kifaa hiki kufanya mazoezi ya mwili mzima au kulenga misuli maalum kama vile mikono, miguu, kifua na mgongo.

Hii ni nguzo na kikapu cha netiboli ambacho hutumika katika mchezo wa netiboli. Kikapu hiki kina wavu wenye rangi nyekundu, nyeupe na buluu, na kimefungwa kwenye nguzo ndefu ya kijani kibichi. Nguzo hii imesimama wima chini ya anga la buluu isiyo na mawingu.

Huyu ni mchejaji wa raga akitunzwa na daktari wakati wa mechi. Huyu ni mchezaji maarufu wa raga kutoka uingereza anayechezea klabu na taifa ya uingereza. Daktari naye anayetoa huduma ya kwanza kwa wachezaji waliojeruhiwa au wanaohitaji matibabu wakati wa mchezo.

Mashine hii inalenga kuimarisha na kujenga misuli ya makalio na misuli ya nyuma ya paja. Ina ruhusu mtumiaji kufanya mazoezi akiwa amesimama tofauti na njia ya kawaida ya kufanya mazoezi haya ukiwa umekaa au umelala.

Tiba ya michezo ni tawi la dawa linaloshughulikia kuzuia na kutibu majeraha na magonjwa yanayohusiana na michezo na mazoezi. Madaktari wa michezo hufanya kazi na wanariadha wa viwango vyote, kuanzia wanariadha wa burudani hadi wanariadha wa kitaalamu. Tiba ya michezo inahusisha mambo mengi.

Dawa za jadi au tiba asilia ni mfumo wa matibabu unaotumia mimea, madini, na vitu vinginevyo vya asili pamoja na mbinu za kiutamaduni na kiroho kutibu magonjwa na kudumisha afya. Hizi zimekuwa zikitumika kwa vizazi vingi katika jamii mbalimbali, zikipitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine.

Huu ni mmea wa mkungu wa simba. Ni mmea unaokuwa porini mara nyingi hupatikana katika maeneo yenye joto. Una majani mabichi yenye kingo zenye meno na maua ya rangi ya chungwa au nyekundu yanayofanana na mkungu wa simba. Katika baadhi ya tamaduni mmea huu hutumika kama mimea ya dawa hasa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile homa, kikohozi na matatizo ya tumbo.

Mmea huu unaonekana kama kiwazi, unajulikana pia kama jelajela. Majani yake yana nywele ndogo zinazouma zikiguswa, ingawa kuuma kwake si kama kiwazi cha kawaida. Majani yake yana umbo la moyo, yamejikita zaidi juu ya shina, tofauti na kiwazi cha kawaida ambacho kina majani membamba na yaliyo kinyume.

Dawa za kiasili, ni matumizi ya mimea, wanyama na madini kwa ajili ya matibabu na kuzuia magonjwa. Mara nyingi, dawa hizi huendana na mila na desturi za jamii fulani. Mfano wa mimea inayotumika ni kama vile mwarobaini, tangawizi, na zinginezo.

Hii ni mazingira hasili yenye nyasi nyingi na mimea mingi nyuma yake kuna eneo lenye nyasi ndefu na vichaka na mbali zaidi kuna miti na njia inayopita katikati ya mimea inaonekana kama eneo la mashambani au eneo la porini.

Mmea huu ni mmea wa muhogo. Muhogo ni zao muhimu la mizizi linalostahimili ukame na hustawi vizuri katika maeneo ya kitropiki. Mizizi yake ni chanzo kikuu cha wanga na hutumika kama chakula muhimu katika nchi nyingi zinazoendelea.

Huu ni mti ambao unapatikana maeneo mbalimbali. Mara nyingi huonyesha majani mingi na unaweza kutumika kwa madhumuni mbalimbali kulingana na eneo. Mti huu unaokua haraka unaweza kutumika kwa ajili ya mbao, dawa za jadi na kama kivuli.

Alo vera au mshubiri ni maarufu sana kwa matumizi yake ya kimatibabu. Inatumika kwa ma kwa majeraha madogo, kuungua kwa ngozi, kuondoa uvimbe. Pia, hutumika kama dawa ya kusaidia mumeng'enyo wa chakula na kupunguza tatizo la kujaa gesi tumboni.